Shamba kubwa la paneli za sola. Paneli hizi zimepangwa kwa safu ndefu na zinayooka mbele ikionyesha uwezekaji kubwa wa nishati badala. Katika sehemu ya mbele ya picha, kuna barabara ya udongo inapita katikati ya usafu wa paneli.

Upande wa kushoto kuna kuta mrefu wa zege. Katikati ya picha, kuna nguzo za umeme, au mawasiliano, ambayo imejaa nyaya nyingi nyeusi, zilizofungwa au kutatanika. Nyaya zingine zimelegea na kuning' inia. Chini ya nyuzo hizo, kuna vifaa vya umeme, au mawasiliano zilizofungwa.

Daraja au njia iliyovuka bwawa au hifadhi kubwa ya maji ikielekea kwenye miundo mbinu ya kituo cha kuzalisha umeme wa maji. Njia hio ina kingo za rangi ya zambarau na nguzo za taa za barabarani zenye rangi nyeupe.

Mnara mrefu wa kusambaza umeme katikati ta eneo wazi lenye mimea chini ya anga la bluu. Mnara huu ni mrefu na umefungwa kwa chuma ukiwa miundo mingi inayofanana na ngazi waya nyingi za umeme.

Nguzo ya simu au umeme iliyotengenezwa kwa saruji ikiwa na nyaya nyingi zilizofungwa na kuelekea pande mbali mbali. Nguzo hiyo inaonekana kuwa imechakaa kidogo ikiwa na sehemu ya rangi nyeupe zilizobanduka.

Sehemu ya mtambo wa viwandani, unaonekana kuwa mtambo wa kuzalisha umeme labda wa joto ardhi, au kiwanda kingine kikubwa kutokana na miundo yake na mvuke unatoka. Katikati ya picha kuna muundo mkubwa wa chuma na mabomba marefu ya kijivu fedha. Kuna minara mirefu yenye minara mikubwa juu.

Mandhari ya milima wenye miinuko na mabonde uliyofunikwa na mimea ya kijani kibichi na maeneo yaliyolimwa. Katikati ya picha kuna milima mikubwa uliyofunikwa na nyasi za kijani na maeneo yenye udongo ya kahawia yakionyesha maeneo yaliyolimwa au mashamba, michoro ya mashamba inaonekana kwa mbali. Kwenye mteremko wa mlima kuna nguzo za nne ndefu za chuma za umeme.

Daraja refu la saruji lenye kingo za chuma zenye rangi ya buluu na zambarau zikiwa zimetengenezwa kwa mirija. Daraja hili linaonekana kupita juu ya maji labda mto au ziwa ingawa maji hayo hayaonekani wazi kabisa kwenye picha hii.

Kituo cha umeme cha Olkaria kinachoonekana kutoka juu. Kuna jengo kubwa la njano katikati likizungukwa na miundombinu mbalimbali kama vile mabomba ya minara ya umeme. Moshi unatoka pande mbili la jengo hilo.

Mtambo wa kuzalisha umeme wa joto ardhi uliowa katika eneo ya mlima na mandhari asili inawezekana kuwa ni ekari ya nchini Kenya. Katikati ya picha kuna mtambo mkubwa wenye majengo mengi na minara kadhaa ya kupozea inayotoa moshi mweupe au mvuke mwingi wa angani.

Kiwanda cha kuzalisha nishati labda cha joto ardhi ambapo mvuke mwingi unatoka kwenye bomba refu la rangi ya njano lililoinuka angani, bomba hilo linafanana na moshi mzito mweupe unatoka juu yake ukienea angani.

Watu wawili wanaume, wakifanya kazi ya kusafisha kando ya mto au mkondo wa maji. Mmoja ameinama na wanaonekana wakikusanya takataka au kuondoa mimea isiyohitajika. Mtu aliye kushoto amevaa shati la bluu na yule aliye kulia amevaa shati ya milia.

Mwanaume akiwa amesimama karibu na Twiga, anashika kichwa cha twiga huyo ambaye amemuelekezea. Mwanaume huyu amevaa kofia ya Kijani Kibichi na Barakoa Nyeusi usoni. Pia amevaa jaketi ya rangi ya bluu na suruali ya kahawia.

Kundi kubwa la watu, wakiwemo watoto wa shule, na watu wazima, wakiwa wamesimama nje, chini ya miti mikubwa. Kila mmoja, wao, au wengi wao, wanashikilia miche mindogo ya miti, mikononi mwao.

Ndege wa aina wa korongo mweusi mwenye taji anaye julikana kwa taji lake la dhahabu lililo fanana na nywele za kifalme kichwani. Ndege huyu ana rangi ya kiijivu, nyeupe

Tumbili wawili, tumbili mzima na mtoto wake mchanga wakiwa wameketi kwenye nyasi. Tumbili mzima ana manyoya ya rangi ya kijivu kahawia kwenye mgongo na sehemu kubwa ya mwili wake, na manyoya meupe tumboni na kwenye kifua. Uso wake una rangi nyeusi ikizunguka macho na pua.

Watu kadhaa wanaume wazima wakifanya kazi kwenye mradi wa ujenzi au ukarabati wa bomba kubwa la maji. Wako ndani ya shimo kubwa lenye udongo mwekundu. Kuna bomba la chuma lenye kutu kidogo na mkubwa sana likiwa limelala chini ya shimo.

Kundi la wachezaji sarakasi watano, wote wakiwa wamevalia mavazi yenye michoro ya chui, wakifanya maonyesho ya kupanda juu ya wenzao. Mmoja wao wamesimama juu ya mikono akiwa ameinua miguu juu kabisa. Nyuma yao kuna watu wengi watatu, wamekaa wanapiga ngoma.

Kundi la watu wengi wakifanya kazi ya kusafisha eneo lenye matope na takataka ambalo linaweza kuwa ni mto au mkondo wa maji uliochafuka. Watu hawa wamevaa buti za njano na baadhi yao wana vesti au usalama wa rangi ya manjano au fulana za kijani kibichi zikionyesha kuwa ni shughuli iliyopangwa au kampeni ya usafi.

Tukio la upandaji miti, likiwajumuisha watu kadhaa katika mazingira ya nje. Mbele mwanamke amevaa nguo nyeusi labda suti ameinama akitumia sepetu kurudisha udongo kwenye shimo ambapo mche wa mti umepandwa.

Mradi mrefu uliotegenezwa kwa ajili ya kupitisha bomba kubwa la zege unaonyesha mradi wa ujenzi wa miundo mbinu ya maji au maji ya taka. Mtaro ni mrefu wa mwanana ukichimbwa kwenye udongo wenye miamba ya udongo ya rangi ya kahawia. Kuta za mitaro zimeimarishwa kwa kutumia mbao za fremu ya chuma.

Mwanaume mmoja anabeba mtoto wa simba mgongoni mwake. Mwanamume huyu ameinama kidogo na anaonekana kumshika mtoto huyu wa simba kwa mikono yake. Mtoto huyu wa simba, inaonekana amemkumbatia mwanaume huyu kwa miguu yake ya mbele na nyuma.

Ndege wanne wakiwa kando ya maji, wenye miili meupe na mabawa meusi, shingo ndefu nyeusi na vichwa vyeusi visivyo na manyoya. Midomo yao imepinda chini ikiwa ni sifa ya ndege hawa. Ndege watatu wako kando ya umaji wenye udongo, na moja anaonekana kuwa ndani ya maji.

Twiga mmoja mzima akila majani kutoka kwa kichaka kifupi. Twiga huyu ana ruwaza ya kipekee yenye madoa doa yenye rangi ya kahawia liyokolea na cream ambayo ni tabia twiga wa Masai. Twiga amesimama katikati ya manthari ya wazi yenye nyasi na vichaka.

Rundo kubwa la taka hasa plastiki katika eneo ambalo linaloonekana kama jaa au dampu. Sehemu kubwa ya picha imejaa taka za kila aina, huku plastiki ikiwa imetawala kwa wingi. Kuna chupa za plastiki, mifuko za plastiki, na vifunganisho vingine vya plastiki vya rangi tofauti, bluu, kijani, nyeupe, kijivu na kadhalika. Imeundwa kuwa milima mikubwa ya taka.

Mandhari ya bustani kubwa au eneo la wazi lenye nyasi ya kijani kibichi na miti mingi iliyotawanyika. Baadhi ya miti inaonekana kuwa ya majani mengi na minene ikitoa kivuli. Nyuma ya bustani hiyo, kuna majengo marefu ya jiji yaliyoashiria kuwa eneo hili liko karibu na jiji au eneo la mjini.

Kundi la watu wengi wakiwa wamevalia fulana ya rangi ya buluu wakiwa wamekusanyika katika eneo lenye miti na mimea michanga. Inaonekana ni tukio la upandaji miti. Baadhi ya watu wanashikilia zana za bustani na wengine wamesimama karibu na miche ya miti iliyoandaliwa kwa ajili ya kupandwa.

Kundi la tai wakisimama kwenye ardhi yenye udongo karibu na ziwa au dimbwi dogo la maji. Tai hawa wana manyoya ya kahawia na shingo ndefu zisizo na manyoya zikiashiria kuwa ni tai wa kawaida wa Kiafrika kama vile golfu.

Eneo la makazi pengine mtaa wa mabanda au eneo la nyumba ya hali ya chini. Nyumba nyingi zimejengwa kwa mabati ya kutu na zina vifaa vingi zisivyo rasmi ikionyesha hali duni ya maisha. Kuna nyaya za umeme zilizoning'inia juu zikivuka anga.

Vifaru watatu wamesimama kwenye nyasi ndefu, na kwa umbali kuna daraja refu la reli. Vifaru hao watatu katika picha, mmoja yuko upande wa kushoto akiangalia kulia, akiwa na pembe kubwa na mwili imara; wawili wako nyuma, upande wa kulia, wakiangalia mbele, na mmoja wao ana pembe mbili. Moto umejificha kwenye sehemu yenye nyasi ndefu na kijani kibichi.

Mwanaume aliyevaa mavazi ya kazi ikiwemo kofia ngumu la manjano na koti la usalama wa rangi ya chokaa akiwa amesimama katikati ya eneo lililotengenezwa upya lenye nyasi na mimea midogo. Mwanaume huyu amesimama wima na mikono yake ameinyoosha pembeni.

Mbuni mweusi amelala kwenye kiota chake, akitaga mayai mengi meupe yanayoonekana kumzunguka. Eneo ni savannah kama yenye nyasi ndefu za rangi ya kahawia na vichaka vichache vilivyotawanyika. Kwa umbali kuna mstari wa miti au vichaka.

Wanafunzi inawezekana wa shule ya upili wakitumia kompyuta katika chumba cha kompyuta au maktaba. Kuna wanafunzi kadhaa wengi wao wakiwa wasichana, wameketi mfululizo mbele ya kompyuta, wamevaa sare zinazoonekana kwa rangi za buluu na nyeupe.

Eneo kubwa lililojaa taka au uchafu labda kando ya mto au mkondo wa maji uliokauka. Sehemu kubwa ya ardhi imefunikwa na takataka za aina mbalimbali zikiwemo mifuko ya plastiki, chupa na vitu vingine vilivyotupwa. Nyuma eneo la taka, kuna miti kadhaa baadhi ikiwa imekauka na majengo kadhaa yanaonekana kwa mbali.

Mbweha aliyesimama kwenye eneo lenye nyasi ndefu na vichaka vidogo. Mbweha huyu ana manyoya ya rangi ya kahawia dhahabu upande wa chini na ukanda mweusi unaopita mgongoni kuelekea mkia wake mweusi wenye ncha nyeupe. Anaonekana kuwa macho na anaangalia upande wa kulia wa picha.

Kundi la watu wengi wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni, wakifanya sherehe au ngoma, pengine ni jamii ya wamasai. Kundi hili lina wanaume na wanawake, wanaume wawili wako katikati wakiwa wameruka juu angani.

Kundi la pundamilia wakinywa maji kutoka kwenye dibwi dogo la maji, wamejipanga mistari huku vichwa vyao vikiwa vimeinama chini ya kunywa maji. Nyasi za kijani na kahawia zinaonekana zikizunguka zikionyesha mazingira ya wanyama pori.

Kundi la watoto wameketi chini, pengine nje ya jengo lenye ukuta wa buluu wakila na wakisubiri chakula. Mbele ya picha kuna mvulana mdogo aliyevalia nguo za kijani kibichi, ameketi chini na sahani nyeupe mbele yake, akionekana akila chakula ambacho kinaonekana kama wali au kitu kingine.

Makazi duni yaliyojulikana kama mitaa ya mabanda yenye idadi kubwa ya nyumba ziliyojengwa karibu uenda ikakua ni mji wa Kibera. Nyumba nyingi zimejengwa kwa mabati na mambao na paa zao zinimepatikana na zimefika karibu sana. Mabati mengi yanaonekana kutu yakionyesha umri wao na hali ya hewa iliyoshambulia.

Swara moja akitembea kwa kasi kwenye nyasi ndefu za kahawai. Ana pembe ndefu zilizopinda na anaonekana kuwa katika mazingira ya wazi pengine ni Savannah au Maasai Mara kwenye mbuga ya wanyama.

Mwonekano wa anga wa eneo kubwa lenye makaazi mingi yaliyojengwa karibu. Majengo mengi yanaonekana kuwa ya ghorofa, moja yamefunikwa na paa za mabati au vingine vimefunikwa kwa muda. Katikati ya picha kuna mto mwebamba unaopita katikati ya makaazi hayo na kingo zake zinaonekana kuwa za uchafu na taka.

Nyati mkubwa amesimama juu ya nyasi fupi za kijani kibichi. Nyati anaonekana mweusi au kahawia iliyookolea akiwa na pembe kubwa na zenye nguvu ambazo zimekunjana juu ya kichwa chake na kuelekea pande mbili. Uso wake unaonekana kuwa na sura nzito akitazama Moja Kwa Moja kwenye kamera.

Kifaru wawili katika mazingira ya wazi yanaonekana kuwa sehemu ya hifadhi ya wanyama pori au bustani ya wanyama. Kifaru wa kwanza na mkubwa zaidi amesimama katikati ya picha akiwa na rangi ya kahawia iliyofifia. Ana pembe mbili kubwa na ngozi yake inaonekana nene na yenye mkunyanzi. Anaonekana akichunguza ardhi na akiila.

Paneli tatu zinaonyesha sehemu tofauti za mfumo wa usambazaji wa maji au bomba. Paneli ya kushoto inaonyesha sehemu ya juu ya valvu kubwa ya buluu; iliyowekwa kwenye bomba la chuma. Valvu inaonekana kuwa na vifungo vya vifulia au kufunga. Udongo na mimea michache inaonekana nyuma.

Eneo lilioharibiwa vibaya likiwa na vifusi vingi vya mbao, mabati yaliyopinda na matope yaliyopakaa kila mahali. Watu kadhaa wanaonekana kuwa wanaume wapo katika vifusi hivyo baadhi yao wakiwa wamebeba vitu au wakijaribu kusafisha eneo.

Kundi la wanawake na watoto wakiwa wamejipanga foleni au wamesimama kwa pamoja. Inaonekana katika mazingira ya nje labda kijijini au katika mazingira ya jamii. Wanawake wengi wamevalia vitambaa vya rangi mbalimbali vichwani kama vile blue , njano na waridi huku wengine wamefunika vichwa vyao kwa nguo.

Mto unaonekana kuwa mchafu na kando kuna uchafu mwingi, kuashiria uchafu wa mazingira. Mto huu unapita katikati ya makazi duni au eneo la mjini yenye majengo yasiyopangika vizuri. Kuna watu wachache wanaonekana karibu na mto , mmoja wao amevalia koti la kijani kibichi.

Eneo lilioadhiriwa na mafuriko makubwa likionyesha uharibifu na athari za maji mengi. Mbele ya picha kuna mkondo kubwa wa maji ya rangi ya kahawia iliyokolea, yakiashiria matope na uchafu mwingi iliyosababishwa na mafuriko. Nyuma ya maji hayo, kuna makazi yaliyojengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo imara.

Pundamilia moja akiwa amesimama katikati ya nyasi ndefu zilizokauka na vichaka vichache anaonekana akitazama mbele yake kuelekea upande wa kamera. Manyoa yake meusi na meupe yanaonekana wazi. Nyuma yake kuna miti mingi iliyofifia kidogo ikionyesha mazingira ya wazi.

Watu watatu wakitembea kwenye njia ya udongo ndani ya msitu wenye miti mingi na majani mabichi, kushoto ni mwanaume amevaa koti la suti la bluu shati la rangi hafifu na suruali ya kaki. Anaonekana akiongea juu huku mikono yake ikiwa wazi.

Kundi la punda milia katika mazingira ya asili, huenda katika hifadhi ya wanyamapori au pori. Katikati ya picha, kuna punda milia wawili wamesimama wima wakitazama kuelekea mbele. Miili yao yenye mistari nyeusi na meupe inaonekana wazi dhidi ya nyasi kavu za savana.

Mtu mwanaume anaonekana kutoka kwenye begani hadi sehemu ya kichwa. Mkono wake wa kulia umenyanyuliwa juu ukishika ncha ya mfuko huo wa plastiki uliojaa maji. Anauweka mfuko mdomoni akionyesha kama anakunywa moja kwa moja kutoka kwa mfuko huo labda baada ya kutoboa tundu ndogo.

Mikono ya mtu ikijaza maji kwenye vyombo vya plastiki, ambavyo vingi vikiwa vya rangi ya blue na manjano. Inaonekana kama shughuli ya kuchota maji au kusambaza maji. Maji mengi yanatoka kwa wingi, na yanamwagika nje.

Magari yakiwa karibu na underpass la barabara. Handaki lenyewe lina kuta za rangi ya kahawia na sehemu ya juu yenye rangi ya njano ikionyesha muundo wa daraja au njia ya chini. Gari jeusi aina la SUV linaonekana likipita mbele ya handaki.

Barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji ikiwa na msongamano wa watu ,magari ya usafiri wa umma na majengo yenye mabango ya biashara, kushoto mwa picha kuna maduka na majengo yaliyofunikwa na mabango mengi ya matangazo ya huduma mbalimbali kama vile photos/video studio .

Msongamano mkubwa wa magari kwenye barabara yenye shughuli nyingi. Magari ya aina mbalimbali yamejipanga foleni yakiwemo malori makubwa, mabasi, magari madogo ya abiria na magari mengine ya biashara. Barabara inaonekana kuwa na pande mbili.

Barabara inaonekana kuwa na magari mengi na watu wanaotembea kwenye kingo zake. Matatu zote zimepakwa rangi ya kuvutia zingine zikiwa na rangi ya chungwa na michoro mbalimbali. Nyuma ya matatu kuna majengo marefu ya kibiashara na mabango ya matangazo kwenye kuta zao, anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo kuashiria hali ya hewa ya kawaida.

Upande wa kushoto wa barabara kuna ukuta mrefu wa zege unaoshiria ujenzi wa barabara ya juu au kingo za barabara. Kuna miti mirefu na mabango ya matangazo yanaonekana nyuma ya ukuta huu. Barabara inaonekana kuwa ni laini nyingi ya magari na kuna magari mengine yanaonekana kwa umbali.

Matatu iliyopambwa kwa michoro ya rangi nyingi, na maridadi, ikiwa imeegeshwa kando ya barabara, yenye shughuli nyingi. Basi hili lina rangi ya manjano, machungwa, na zambarau, likiwa na vibandiko vya Tuxedo kwenye kioo cha mbele, na ubavu.

Barabara inaonekana kuwa na njia nyingi na upande wa kulia kuna foleni ndefu ya mabasi yaliyosimama. Watu wengi wanaonekana wakitembea kwenye kingo za barabara au wamekusanyika karibu na mabasi. Nyuma ya barabara kuna majengo ya ghorofa baadhi yakiwa marefu na pia kuna maeneo ya biashara na maduka.

Daraja la barabara likivuka mto au mkondo wa maji. Daraja hilo linaonekana kuwa la saruji na lina rangi ya kahawia iliyokolea, ikiashiria labda uchakavu au uchafu. Juu ya daraja, kuna sehemu ya barabara ya uzio wa saruji na nguzo fupi. Gari dogo jeupe linaonekana likiwa limeegeshwa au likipita pande wa kushoto wa picha kwenye barabara hiyo.

Mandhari ya mtaa katika jiji la Nairobi ikionyesha matatu na shughuli za watu katika sehemu ya mbele na katikati ya picha kuna matatu kubwa yenye rangi ya buluu iliyochanganyika na michoro mingi ya grafiki na rangi mbalimbali inatambulika kama gari ya isuzu na ina namba ya usajili KBX 474A. Kwenye upande wa kulia wa matatu hili mwanaume mmoja amepanda ngazi ya gari.

Basi la abiria maarufu kama matatu nchini Kenya. Basi hili lina rangi nyeusi kama msingi na limepambwa kwa michoro mikubwa ya rangi ya machungwa, kijivu na nyeupe zikiwemo mistari mikali ya alama za nembo ya Vans . Juu ya maandishi kuna maandishi yenye yameandikwa Twins yenye mtindo wa graffiti na mtindo wa ajabu.

Basi la abiria maarufu kama matatu, nchini Kenya likiwa na rangi ya kuvutia, na manjano na nyekundu, likiwa limepambwa kwa michoro na maandishi, Basi linaonekana kuwa likipakwa rangi nyingi na lina safi ya graffiti juu yake .Upande wa mbele kuna michoro na maandishi kama Chicago bulls,

Bango kubwa jeupe lenye maandishi nyekundu na bluu yanasomeka Meru Express Shuttle. Nyuma ya bango kuna gari jeusi la abiria huenda ni Toyota Sienta au aina nyinge ya matatu ikiwa limeegeshwa barabarani. Kuna watu wanatembea, mmoja wao ni mwanaume aliyevaa koti la sambarau akionekana akiangalia upande.

Matatu ya Isuzu likiwa limeegeshwa kando ya barabara likionyesha mandhari ya halisi ya usafiri wa umma mjini Nairobi. Abiria wengi wanaonekana wamesimama karibu na matatu wengine wakiwa wamevalia nguo za rangi kavu kama vile nyekundu wakiashiria shughuli za kupanda au kushuka kutoka kwenye basi. Kwenye mlango wa matatu kuna orodha ya njia au vituo ikionyesha ruti inayofuatwa.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwezekana jijini Nairobi baada ya mvua. Kuna magari mengi yanayo safiri yakiwemo magari madogo, lori za saruji na mabasi . Trafiki inaonekana kutokuwa na msongamano mkubwa . Mnele ya picha kuna jeusi ndogo.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji, inaonekana kama Nairobi, Kenya kutokana na matatu zilizoandikwa Moana. Barabara imejaa magari hasa matatu za abiria zenye rangi na michoro mbalimbali. Pia kuna watu wengi wanaotembea kwenye kingo za barabara na kuvuka barabara.

Barabara yenye shughuli nyingi katika eneo la mji wa Nairobi. Kutokana na jengo la Kenya national archives linaonekana nyuma .Kuna magari mengi barabarani yakiwemo, basi la abiria ,gari ndogo la rangi ya kijivu na matatu yenye maandishi, namuga sacco na mizigo juu ya paa.

Barabara kuu yenye magari mengi, ikionyesha foleni ya gari yanayoelekea mbele kuna magari ya aina mbalimbali yakiwemo, malori makubwa mabasi na magari madogo. Kuna basi la bluu na jekundu likiwa limeegeshwa.

Kivuko cha chini cha barabara hapa Nairobi, kikiwa na mabango ya tahadhari na nembo ya serikali. Katikati ya picha, kuna kivuko cha chini cha saruji ambacho kimepakwa rangi ya manjano angavu juu yake na rangi ya kijivu kwenye kuta zake za pembeni. Juu ya kivuko hicho, kuna ujumbe wa tahadhari uliandikwa kwa herufi kubwa don't over speed .

Basi la abiria, lililoegeshwa kando ya barabara, huku abiria wakipanda na kushuka, inaonekana ni mandhari ya jiji, pengine Nairobi, kutokana na aina ya basi na mazingira. Basi hilo lina rangi ya kijani na nyeupe na lina nembo City Hoppa . Mbele, pembeni. Lengo la basi hii linaonekana kuwa airport .

Basi la abiria ambalo kwa lugha ya mitaani nchini Kenya linafahamika kama matatu, likiwa limeegeshwa kando ya barabara katika eneo lenye shuguli nyingi mjini. Matatu hii ina rangi ya waridi, na kuna mistari ya rangi nyeusi na nyekundu upande wa chini.

Kioo cha pembeni cha gari kinaonekana wazi katikati. Barabara inaonekana kuwa na lami na inaongoza mbele, huku magari mengine yakionekana kwa umbali. Kuna kuta kubwa za zege na udongo zinazopakana na barabara upande wa kushoto.

Makutano ya shughuli nyingi za barabara, labda mjini Nairobi, kuna magari mengi ya aina tofauti, ikiwemo malori, mabasi, magari madogo, na pikipiki. Taa za trafiki zinaonekana, baadhi zikiwa zimewashwa nyekundu, zikiashiria magari yasubiri kuruhusiwa kuendelea.

Barabara kuu ambayo inaweza kuwa barabara inayotoka Nairobi hadi Nakuru ikiwa na magari machache yanayo safiri, kuna sehemu ya barabara iliyoinuka inayopita juu ya eneo fulani na miti mingi ya kijani kibichi imepandwa kando ya barabara,

Barabara kuu yenye njia mingi iliyo wazi na magari machache, inaonekana kuwa barabara kuu yenye alama za bara bara zinazoonyesha maelekezo mbali mbali. Upande wa kushoto kuna basi la abiria lenye rangi ya bluu likiwa limeegeshwa kando ya barabara au likitembea polepole, kuna majani marefu ya mabichi yanayo patikana katikati ya njia za barabara.

Mandhari ya mjini pengine Nairobi ikiwa na nguzo kadhaa na taa za barabarani na ishara za trafiki zinaonekana. Katikati ya picha kuna taa kubwa nyeusi la trafiki lenye muundo wa sasa chini yake.

Katikati ya picha kuna basi kubwa la abiria lenye rangi ya bluu na sticker nyeupe nyuma yake iliyoandikwa in God we trust na picha ya mikono miwili ikishikilia Bibilia au kitabu. Pia kuna orodha ya maneno ya njia ya basi. Kuna watu wengi wamekusanyika karibu na basi baadhi yao wakiwa wamesimama wengine wakibeba mizigo yao na wengine wakionekana wakisubiri usafiri.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyokuwa na magari, pikipiki na watembea kwa miguu. Inaonekana kuwa katika mazingira ya mjini nchini Kenya. Upande wa kushoto wa picha, kuna ishara ya barabarani yenye umbo la pembe tatu au mpaka mwekundu ikionyesha picha ya mtu anayevuka barabara.

Kituo cha magari hasa mabasi madogo yaliyojulikana kama matatu nchini Kenya, pamoja na mabasi makubwa. Hali ya anga inaonyesha kuwa ni mchana na kuna mwanga mkali. Upande wa kushoto, kuna basi dogo jeupe la rangi ya fedha ambalo linafanana kuwa matatu.

Barabara kuu yenye magari yakipita, ikiashiria shughuli za usafiri. Anga linaonekana kuwa na mawingu au hali ya hewa iliyofunikwa, labda ikielekea mvua au baada ya mvua. Upande wa kushoto wa picha, kuna barabara yenye vichochoro viwili vya magari yanayoelekea upande mmoja. Malori mawili mepesi yanayofanana na Isuzu yanaonekana yakipita.

Basi la abiria lenye rangi ya bluu na zambarau likiwa lime egeshwa barabarani huenda katika kituo cha mabasi au sehemu ya kuapakia abiria. Mbele ya basi kuna mwanamume aliye simama karibu na mlango wa abiria akishika paa la basi. Amevalia sweta nyeusi na suruali nyeusi, anaonekana kuwa ni mhudumu wa basi au kondakta.

Maeneo ya kituo cha mabasi huenda jijini Nairobi, Kenya. Kuna mabasi mawili, moja ya rangi ya zambarau, na ingine ya rangi ya manjano na kijani, yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na mabasi, akiwemo makanga na abiria.

Msongamano wa magari na pikipiki katika barabara ya shughuli nyingi jijini Nairobi. Mbele na upande wa kulia wa picha kuna basi dogo jeupe na buluu, likiwa na mabango ya matangazo likionyeshwa limeegeshwa au liko kwenye foleni. Kioo cha pembeni cha gari hilo kinawezekana kuwa wazi.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari mengi tofauti ikiwemo malori, mabasi na magari madogo. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara na kuvuka barabara. Kuna miti mingi ya kijani kibichi na majengo ya makazi yaliyoonekana kwa mbali.

Barabara kuu yenye njia nyingi, iliyo wazi kwa magari, Upande wa kulia wa barabara, watu wawili wamesimama kando ya njia, mmoja amevaa koti la manjano na mwingine kodi jekundu. Katikati ya barabara kuna kizuizi cha chuma na nyasi ndefu zilizotenganisha njia. Upande wa kushoto, kuna lori jeupe likisafiri na kwa umbali kuna mabango makubwa ya kijani kibichi.

Barabara yenye shughuli nyingi labda jijini Nairobi yenye magari mengi ikiwemo lori ya simiti, magari madogo na pikipiki. Katikati ya picha, kuna ubao wa ishara ya barabarani wenye alama nyekundu na mzunguko na mshale iliyopinda kurudi nyuma na mistari kuashiria hakuna kugeuka nyuma.

Mandhari ya barabara yenye majengo ya biashara yenye shughuli nyingi. Yanaonekana kama soko au eneo la maduka. Kuna mabango au alama mbalimbali za biashara yaliobandikwa kwenye majengo. Bango moja kubwa lililo wazi linaonekana likitangaza safari ya Prestige, Kericho, Kisumu na Kakamega.

Chemichemi ndogo au mto unaotiririka kwa nguvu juu ya mawe na miamba yakitengeneza maporomoko madogo ya maji. Maji yanaonekana yakimwagika kwa kasi kutoka sehemu ya juu yakitengeneza povu na michirizi mieupe huku yakipiga mawe yaliyopo chini. Eneo lote limejaa mawe mengi ya ukubwa mbalimbali yakiwa ya rangi ya kijivu, kahawia na nyeusi; yakionyesha kwa ni eneo la miamba.

Rundo kubwa la takataka na uchafu uliyotawanyika kwenye ardhi karibu na ukuta wa matofali au mawe kwa nyuma. Hali hii inaonyesha usimamizi mbaya wa takataka au eneo la kutupa takataka ovyo. Kuna aina nyingi ya takataka zinazoonekana ikiwemo mifuko ya plastiki.

Mirija miwili mikubwa mirefu na mizito iliyobingilishwa. Mirija hiyo inaonekana kuwa imetengenezwa kwa plastiki nyeusi au kijivu iliyokolea ambayo hutumika sana kwa mabomba ya maji. Kila lundo la mrija limefungwa kwa kamba au waya ya kijani kibichi ili kushikilia pamoja.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa kiongozi au mgeni rasmi, akifungua bomba la maji na maji yakimwagika. Amevalia vazi la kujikinga lenye rangi ya kijani kibichi juu ya nguo zake na ana glavu nyeupe mikononi. Ana tabasamu usoni na anaonekana akishirikiana na umati ulioko nyuma yake.

Eneo la wazi, pengine shamba au ardhi isiyoendelezwa, iliyo na mabomba mengi meusi na marefu yametandazwa chini. Mabomba haya yamepangwa kwa safu yakielekea nyuma ya picha. Mandhari ya picha yanaonyesha majengo na makaazi yenye ghorofa kadhaa yakionyesha kuwa, ni eneo hili linaweza kuwa karibu na mji.

Bomba la maji, likitoka kwenye ukuta uliojengwa kwa mawe makubwa na kumwaga maji kwenye bwawa au mkondo wa maji chini. Maji yanayoanguka, yanatengeneza maporomoko madogo na povu kidogo juu ya uso wa maji. Mawe yaliyo kwenye ukuta, yanaonekana kuwa na unyevu kutokana na maji.

Mwanamke anaegemea juu ya chombo cha maji huku watu wengi wakiwa nyuma yake. Mwanamke aliye katikati ya picha anaonekana kuwa kijana, amevaa fulana nyeusi yenye maandishi meupe na sketi nyeusi. Ameshika ndoo ya rangi ya manjano yenye kishikio na kuna ndoo nyingine nyeupe ya rangi ya chombo kinachofanana na hicho.

Kuna mwanamke mzee aliyeketi chini akimtazama mtu aliyelala mbele yake. Amevalia koti a blue na amefunikwa na blanketi ya kijani kibichi enye michoro. Mtu aliyelala chini amafunikwa kwa blanketi ya blue na nyeupe, na anaonekana kua amefariki au yuko katika hali mbaya sana.

Mabomba ya maji ya rangi ya kijani yaliyowekwa chini karibu na ukuta. Kuna mabomba mawili makubwa ya plastiki ya kijani yaliyokunjwa na kuunganishwa pamoja kwa kutumia viungo. Moja ya mabomba linaelekea kushoto na lingine linaelekea kulia.

Bomba au mfumo wa maji yanayopita juu ya eneo lenye tope au maji machafu. Katikati ya picha kuna bomba nene, na rangi ya kijivu nyeusi, likipita kutoka kushoto kwenda kulia. Inaonekana limeunganishwa na kipande kingine cha bomba la rangi ya kijivu, isiokolea katikati.

Lori likiwa limejaa mifuko ya magunia likipita barabarani katika eneo la mjini. Lori linalo rangi ya buluu na nyeupe na lina nembo ya kijani na manjano kando. Upande wake kuna maandishi let us make Eastleigh green and clean yakionyesha lengo la shughuli hii. Lori limejaa mifuko mikubwa.

Pampu ya zamani ya maji iliyotengenezwa kwa chuma cha kutupwa ikiwa na rangi ya kutu imesimama katika mazingira ya asili. Pampu hii ina mtindo wa zamani yenye mpini mkubwa wa chuma iliyokunjika ambapo unaitumika kusukuma maji. Bomba la kutolea linaelekea mbele.

Sehemu ya mfumo wa kutafisha maji inajumuisha tanki kubwa la buluu na mabomba kadhaa ya chuma na plastiki yenye valvui. Katikati ya picha kuna tanki refu la rangi ya buluu. Juu ya tanki kuna kitu kinachofanana na kishikio au kifaa cha kudhibiti, lenye na rangi ya fedha na nyeusi.

Mfumo wa mabomba au valvu la chuma zinazo tumika kudhibiti mtiririko wa maji au gesi ndani ya jengo au kiwanda. Kuna bomba kubwa jeusi linalopita kwa usawa juu ya picha limefungwa kwenye dari kwa kutumia kamba la chuma au mabano kwamba hili linaonekana kuwa la chuma au chuma cha pua.

Mabomba makubwa ya rangi ya buluu yaliyopangwa chini kwenye udongo wenye matope na maji. Mabomba hayo yanaonekana kuwa ya plastiki na yana ukubwa tofauti, yakionyesha kuwa yametengenezwa kwa ajili ya kusafirisha kiasi kikubwa cha maji.

Bomba kubwa lenye rangi ya kahawia likimwaga maji mengi Kwa nguvu, na kusababisha maji kutawanyika na kutoa mapovu mengi chini. Bomba lenyewe linaonekana kuwa la chuma au plastiki ngumu limekunjwa kidogo na linatoka upande wa juu kulia wa picha kuelekea katikati likielekeza chini. Kuna matone ya maji yakidondoka kutoka kwenye bomba .

Mfereji mrefu uliochimbwa ardhini, kwa ajili ya kuweka miundo mbinu ndani ya mfereji huo. Kuna mabomba makubwa na madogo yamewekwa. Bomba Moja refu jeusi linaonekana katikati ya mfereji likiwa limwekwa kwenye mchanga. Sehemu ya chini imeunganishwa na kipande kikubwa cheupe kinachoonekana kama sehemu ya kiungo au msaada.